Nguzo ndefu za umeme zilizosimama imara zikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa kwenye nguzo hizi. Uwepo wa nguzo hizi husaidia katika upatikanaji na usafirishaji wa nishati hii muhimu ya umeme ambayo hutumika majumbani pamoja na viwandani katika shughuli mbalimbali.

Nguzo mbili za umeme zilizosimama wima na imara zikiwa zimeunganishiwa nyaya za umeme. Kwenye nguzo hii ya umeme kuna kifaa maalumu, kinachosaidia katika upunguzaji na uongezaji wa volti kiitwacho transifoma. Nguzo hizi husaidia katika upatikanaji na usafirishaji wa nishati hii muhimu inayotumika majumbani na viwandani.

Barabara yenye magari mengi katika mji, ambapo kuna taa ya trafiki inayoonekana upande wa kushoto na mistari ya kuvukia barabara iliyochorwa wazi, mistari hii ya kuvutia inaruhusu watembea kwa miguu kuvuka barabara kwa usalama. Huku taa ya trafiki ikisaidia kusimamia mtiririko wa magari na watembea kwa miguu.

Pipa la taka la rangi nyeusi zenye ukifuniko na mfuko wa taka plastiki ndani yake, likiwa limewekwa kwenye sakafu hiki ni chombo muhimu katika usimamizi wa taka kinachotumika kukusanya taka za nyumbani au ofisini, kabla hatujachukuliwa kwa ajili ya kutupwa au kuchakatwa.

Rundo la taka likiwaka moto kwenye eneo la wazi huku moshi ukifuka, inaashiria utupaji taka usiofaa au usio salama kwa mazingira, ambapo taka zinachomwa badala ya kusimamiwa kwa njia endelevu na rafiki kwa mazingira."

Kundi la mapipa ya taka ya rangi tofauti yaliyopangwa vizuri nje ya jengo karibu na kundi la watu wakiwemo wahudumu wa afya, hii inaashiria mpango au jitihada za usimamizi wa taka, hasa ugawaji wa taka ambapo taka utenganishwa kulingana na aina yake kwa ajili ya kuchakata upya au utupaji salama.

Eneo la wazi lenye takataka zikiwa kwenye mifuko ya plastiki na mapipa pamoja na matenga ya takataka. kuna taka zilizojaa kupita kiasi, baadhi ya taka hizi zimepangiliwa ovyo kando ya barabara. Hii inaashiria kuwa taka hizi zipo tayari kwa ajili ya kukusanywa na kupelekwa kwenye eneo maalumu wa ukusanyaji wataka hizi.

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya bluu kinachotumika kutupia takataka, hili ni chombo maalumu katika usimamizi wa taka majumba na maofisini, kwani husaidia kukusanyia taka kabla ya kupeleka sehemu za kuzitupa rasmi.